Naona mkulima mmoja mama aliye katika shamba lake la nyanya na anaendelea kutumikia huu mmea wa nyanya ili usije ukaharibika naona pia kuna miti ambayo imesimama ili iweze kushikilia huu mmea wa nyanya usiweze kuanguka wala usiweze kuharibika katika njia moja au nyingine.